Huu ni mchoro unaonyesha ramani ya dunia ikiwa na miduara mingi inayowakilisha watu mbalimbali ikiwa na mistari inayowauganisha. Hii inaashiria dhana ya mtandao wa kijamii au mawasiliano ya kimataifa.

Huyu ni mwanaume mchanga mwenye nywele za rangi ya dhahabu akiwa amevaa shati jeupe la mikono mirefu akifunga tai nyeusi. Yuko ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa ofisi au chumba cha kulala kukiwa na dawati lenye kompyuta, visanduku na vifaa vingine.

Hapa kuna mtu anayetumia komputa ndogo iliyowekwa kwenye meza ya duara. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha komputa. Nyuma ya meza kuna mito ya rangi mbali mbali, na nje ya dirisha majengo yanaonekana kwa mbali. Kwenye meza pia kuna chombo kidogo cha maua na kikombe.

Hapa kuna mtoto wa kiume ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akitumia kompyuta. Anaonekana amezingatia skrini akishika kipanya au mouse kwa mkono wake. Nyuma yake kuna kompyuta nyingine na skrini mbili zikionyesha mazingira ya darasa la kompyuta au mahabara.

Hiki ni kielelezo kinachoonyesha dhana ya e-learning au kujifunza kwa njia ya mtandao. Upande wa kushoto, kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na neno e-learning likionekana kwenye skrini yake. Upande wa kulia, kuna michoro ya mistari inayounda wasifu wa kichwa cha binadamu kilicho na ubongo ndani yake.

Hapa kuna mikono ya watu wawili, mmoja akiwa ameshika kitabu wazi na mwingine akitumia kompyuta ndogo. Kompyuta ndogo inaonyesha neno LEARNING kwa herufi kubwa likizungukwa na ikoni zinazohusiana na elimu na teknolojia kama vile kitabu, kalamu, kofia na kompyuta.

Hapa kuna mtu ambaye anachukua masomo mtandaoni au akifanya kazi kwa mbali. Mtu huyu anaonekana kutoka nyuma akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mezani na daftari wazi. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke anayefundisha au kutoa mada huku ubao mweusi ukiwa nyuma yake.

Hapa kuna watoto wanne wakiwa wamekaa pamoja mbele ya kompyuta. Mmoja wao anatumia kipanya huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini. Wote wanaonekana wakiwa makini na kuvutiwa na wanachokiona. Picha hii inaweza kumaanisha elimu ya teknolojia kwa watoto.

Huu ni mfano wa mtu anayejifunza mtandaoni. Kuna mwanamke ameketi kwenye kiti na kompyuta mpakato akipokea masomo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini kubwa ya kompyuta. Hii inaashiria elimu ya mbali au masomo ya video ambapo mwanafunzi anaweza kujifunza kutoka popote alipo.

Hapa kuna mtu anayeonekana kutoka nyuma akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni akishiriki katika mkutano wa video . Kuna skrini ya kompyuta mpakato, kuna nyuso nyingi za watu wanaoshiriki katika mkutano huo, zikionyesha kuwa ni mkutano mkubwa wa kikundi.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya e-learning au elimu mtandaoni. Kompyuta kubwa ya mkononi inaonekana kama kitabu kilichofunguliwa na skrini yake inaonyesha michoro ya wanafunzi, vitabu na mazingira ya kujifunza. Wanafunzi wadogo wa katuni wamekaa juu ya kibodi ya kompyuta ya mkononi au kuzunguka skrini wakisoma vitabu.

Hapa kuna msichana mdogo mwenye amevaa shati la rangi ya kijivu akitazama skrini ya kompyuta ya mkononi. Anaonekana amezingatia na anashikilia kalamu akionyesha kuwa anajifunza au anafanya kazi. Nyuma yake kuna gitaa na dirisha, ikionyesha mazingira ya nyumbani au darasa lenye mwanga.

Hili ni jalada la ripoti au chapisho lenye kichwa TECHNOLOGY IN EDUCATION TOOL ON WHOSE TERMS.Sehemu ya juu ya jalada ina picha ya kundi la watoto labda wanafunzi wakiwa wamekusanyika au kutazama kifaa cha kieletroniki labda kompyuta kibao au simu.

Hiki ni kielelezo kinachoonyesha dhana ya e-learning au kujifunza kwa njia ya mtandao, kinachojumuisha vipengele mbalimbali vya kidijitali na kielimu. Katikati kuna kompyuta ya mezani yenye maneno e-learning na all in one alone kwenye skrini ikiashiria mfumo kamili wa masomo mtandaoni.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi akifanya kazi au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha wasilisho au programu labda ikihusiana na kazi anayofanya. Skrini hiyo ina picha ya jengo na nembo ya vyuo vikuu au taasisi.

Hili ni kundi la watoto wakiwa wamevaa vifaa vya uhalisia pepe na wanaonekana kufurahia uzoefu wao. Mtoto wa kike katikati ana tabasamu kubwa akionyesha msisimko na kufurahishwa na teknolojia hiyo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chenye ukuta wa buluu.

Kuna wasichana wawili wakiwa wamekaa kwenye ngazi wakitumia vifaa vyao vya kielektroniki. Msichana aliye mbele ameketi chini kabisa ya ngazi na anatumia kompyuta ndogo. Msichana mwingine ameketi ngazi chache nyuma yake na anaonekana akitumia kompyuta kibao

Huu ni mchoro unaoonyesha mkono wa katuni ukiwa umeshika simu chanja. Juu ya simu kuna kofia ya mahafali nyeusi ikiruka juu na pia begi la shule la machungwa. Chini ya simu kuna kitabu kilicho wazi chenye kurasa nyeupe.

Huyu ni kijana mweupe mwenye miwani na nywele fupi zenye rangi ya kahawia nyekundu akiwa ameketi mezani nje. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo, na kuna kitabu wazi na simu ndogo kando yake. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa hawajulikani waziwazi.

Hapa kuna mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo huku vidole vikigonga kibodi. Kompyuta nyingine ndogo inaonekana kwa mbali nyuma yake ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha kompyuta. Picha inatoa hisia ya kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia.

Hapa kuna mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo iliyowazi, huku vidole vikigonga kibodi. Kando ya kompyuta, kuna daftari lililowazi na kalamu, simu ya mkononi na kikombe cha kahawa. Vyote viko juu ya meza ya mbao.

Hapa kuna kijana anayeonekana kama mwanafunzi au mfanyakazi akiwa ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo ya fedha. Amevaa shati ya kahawia nyepesi na miwani ya duara huku akiwa amevaa vipokea sauti masikioni.

Huu ni mchoro wakidigitali unaoonyesha dhana ya elimu ya kisasa au kujifunza mtandaoni. Kompyuta ya mkononi imewekwa mbele, na skrini yake inaonyesha picha ya watu wakijifunza katika mazingira ya kufikirika.

Huyu ni mwanamke mchanga mwenye nywele za rangi ya zambarau akiwa amevaa hedifoni za rangi ya kijani kibichi, ameketi chini mbele ya kompyuta ndogo akiandika kwenye daftari, anaonekana akijifunza au kufanya kazi. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira tulivu.

Huyu ni mwanamke mchanga mwenye nywele zenye mawimbi akiwa amevalia koti jeusi na miwani; anaonekana akitumia kompyuta. Yuko kwenye jukwaa la gari la moshi na upande wa kushoto kuna majengo marefu. Mandhari inaonekana kuwa na ukungu.

Hapa kuna mtu ambaye haonekani sura yake, akiwa ameshika balbu ya mwanga inayong'aa, huku ndani ya balbu kukiwa na ishara ya kofia ya kuhitimu. Karibu na balbu, kuna icon za kidijitali zinazoelea hewani zinazowakilishaa ujuzi na elimu kama vile vitabu, masomo na cheti.

Hapa kuna kijana mweusi akiwa amevaa fulana ya machungwa na vipokea sauti masikioni. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi na anaandika kwenye daftari. Anaonekana akijifunza au kufanya kazi kwa bidii.

Hili ni kundi watu watatu wakiwa wamekaa mezani wakionekana kushiriki katika mkutano au kipindi cha kujifunza. Mtu wa katikati, anatazama upande wa kushoto akitabasamu. Kushoto wake, kuna mwanaume mweusi. Kulia kwake, kuna mwanamke mweusi. Meza imejaa kompyuta ndogo na karatasi za noti za rangi ya waridi.

Hapa kuna mtu ambaye haonekaani sura yake akiwa ameketi mbele ya kompyuta mikononi, akiwa anafanya mkutano wa csvideo na watu wengine kadhaa. Anaonekana akizungumza kwa ishara ya mkono akionyesha ushiriki kamilifu katika mazungumzo. Chumba kimepambwa vizuri na kuna mimea.

Hapa kuna msichana mdogo, labda ana umri wa shule ya msingi, akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta. Amevalia miwani na anaonekana kujishughulisha na kazi au kujifunza akitazama skrini kwa makini. Anaonekana labda anasikiliza somo au mziki. Nyuma yake kuna dirisha linaloonyesha mwanga wa nje.

Hapa kuna kompyuta ndogo ikiwa imefunguliwa, na skrini yake ikionyesha picha ya mwanafunzi aliyevalia kofia ya mahafali na ishara nyingine zinazoashiria masomo. Karibu na kompyuta hiyo, kuna simu mahiri, kikombe cha kahawa, na vitabu viwili vilivyofunguliwa, vilivyowekelewa kalamu na miwani.

Huu ni mchoro unaoonyesha elimu mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Kompyuta kubwa kibao inaonekana katikati ikiwa na picha ya msomo ya Sayansi. Kofia ya masomo imewekwa juu ya kompyuta kibao. Chini kuna watu wawili wadogo wakiwa wanatumia kompyuta ndogo na vitabu vimerundikana kando.

Hili ni kidude cha kompyuta kibao, kikiwa kimewekwa kwenye meza, katikati ya matofali mengi madogo yenye rangi mbalimbali, yanayofanana na herufi au namba za mchezo wa watoto. Skrini ya kompyuta hiyo inaonyesha programu au michezo yenye michoro ya kuvutia na rangi nyingi.

Hapa kuna mwanamke anayeonekana kuwa amevaa hijabu. Ameketi kwenye sofa yenye rangi ya zambarau. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo na kuna meza ndogo ya kahawa mbele yake yenye mishumaa, chombo kidogo cha maua na vitabu. Mandhari yanaonyesha sebule iliyotulia na yenye kupendeza.

Hapa kuna watu wawili walioketi kwenye meza. Mwanamke aliye mbele anatumia kompyuta ndogo, na anaonekana kujishughulisha na kazi yake. Nyuma yake, mwanamume anazungumza kwenye simu, akionyesha kutafakari. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisi.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala ambacho kimepangwa vizuri na kinaonekana kuwa cha kisasa, labda chumba cha mwanafunzi au chumba cha kulala cha mtu mmoja. Kuna kitanda kimoja chenye mito na blanketi halafu kuna vitabu juu ya kichwa cha kitanda.

Hapa kuna wanawake vijana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye udongo na nyasi. Wanaridha wamevalia jezi za rangi tofauti .Baadhi zikiwa za njano na zingine za bluu na nyeupe. Mpira unaonekana ukiwa hewani na wachezaji wanajitahidi kuudhibiti.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha uliojaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu. Kuna hatua ndogo upande wa kulia wa picha. Ukumbi una muundo wa mviringo au nusu duara na viti vimepangwa kwa mistari inayopanda juu.

Hiki ni chumba cha kulala cha kisasa Chenye kitanda kikubwa kilichopambwa kwa shuka nyeupe na utepe mwekundu. Kuna meza ndogo mbili za kando ya kitanda kila moja ikiwa na taa na picha ndogo kadhaa zimetundikwa kutani. Upande wa kushoto kuna meza nyingine ndefu yenye chombo cha maua yenye rangi za kuvutia.

Hapa kuna wachezaji wawili wa soka wakiwania mpira kwenye uwanja wa udongo au nyasi zilizokatika. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na kaptula huku mwingine amevaa jezi ya njano na bluu. Wote wawili wanaonekana wakishindana vikali kuudhibiti mpira.

Hii ni maktaba safi na yenye mwanga iliyojaa rafu za vitabu. Rafu hizo zina vitabu vingi vya rangi mbalimbali na juu ya ukuta kuna picha au mabango ya vitabu. Mtoto mmoja anaonekana ameketi chini katikati ya rafu akisoma kitabu. Hii inaashiria mazingira ya utulivu na ya kujifunza yalioundwa mahususi kwa ajili ya watoto.

Hapa kuna kundi la wanafunzi wa masomo ya afya, wengi wao wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa, wakizunguka kitanda chenye mfano wa mwili wa binadamu unaotumika kwa mafunzo. Mwalimu au mhadhiri anaonekana akiwafundisha au kuwaonyesha kitu fulani kwa kutumia mfano huo.

Hiki ni chumba tupu cha sebule, chenye sakafu ya mbao inayongaa, kuna dirisha kubwa lenye kingo ya kukalia linalopitisha mwanga wa kutosha, chumba hiki hakina fanicha hivyo inaweza kumaanisha kua ni nyumba inayopangishwa au inauzwa.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja. Wachezaji wawili wa timu pinzani wanaonekana wakishindana vikali. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu ya namba kumi na nne na mwingine amevaa jezi ya chungwa na namba tano akijaribu kudaka mpira kutoka kwa mpinzani wake.

Hiki ni chumba cha mazoezi ambacho kinaonekana kutumika kwa mazoezi ya kuinua vyuma. Wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya mazoezi wengine wakitumia vifaa vya kuinua vyuma vilivyowekwa kwenye benchi na wengine wakisimama. Sakafu ya chumba ina zulia jekundu na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Hapa ni ndani ya maktaba au chumba cha vitabu kikijaa rafu zenye vitabu vingi vilivyopangwa. Wanawake watatu wanaonekana wakichagua au kupanga vitabu. Mmoja wao ana nywele ndefu za kusuka, mwingine amevaa hijab na watatu amevaa mavazi meusi yanayofunika mwili mzima.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya uwanja mkubwa. Wachezaji kadhaa wanaonekana, baadhi wakiwa wamevaa jezi nyeupe na wengine jezi nyekundu. Mchezaji mmoja mwenye jezi nyekundu yuko katikati ya kutupa mpira kuelekea kikapu. Uwanja una rangi nyekundu na blue na kuna viti vya watazamaji nyuma kuashiria kuwa huenda kuwa na mashabiki.

Hii ni maabara labda katika shule au chuo, ikiwa na meza mbili ndefu za kazi zinazofanana na makabati, zikiwa na vifaa vya maabara kama vile glasi na vifaa vingine. Kuna viti kadhaa vya mbao vilivyowekwa mbele ya meza hizo.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu kubwa ya mbao iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri upande wa kulia. Katikati ya chumba kuna meza ndefu za mbao na benchi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kusomea.

Hili ni sebule kubwa la kisasa. Kuna sofa ya rangi ya kahawia na meza ya kahawa yenye muundo wa kipekee katikati yake iliyowekwa juu ya zulia la rangi nyepesi. Sakafu inaonekana kung'aa ikionyesha mwangaza wa chumba.

Hili ni chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili, meza ya kusomea na kiti. Kitanda cha chini kina godoro la buluu na mto mweupe wenye maua ya waridi na kitanda cha juu pia kina godoro la buluu na mto mweupe wenye maua ya waridi. Chumba kina ukuta mweupe na dirisha dogo juu.

Hili ni darasa kubwa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu, zote zikionekana kuwa za zamani na zimetumika sana. Kuna ubao mweupe ukutani mbele ya darasa. Kuta zina rangi ya kijani iliyofifia. Na kuna madirisha machache yanayoonekana juu.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya orofa kimoja kila upande na jumla ya vitanda vinne vikifunikwa na shuka nyeupe na mito. Katikati ya chumba kuna meza ndogo ya kujifunzia na viti viwili vikitazama dirisha yenye mapazia ya buluu yenye michoro.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya orofa. Msichana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu au kitu kidogo mkononi. Msichana mwingine amesimama upande wa kulia akitumia simu yake. Chumbani pia kuna kabati la nguo lililo wazi likionyesha nguo zilizopangwa ndani.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha ukiwa umejaa watu wengi walioketi kwenye viti nyekundu ukumbi una viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu kuelekea nyuma baadhi ya watu walioketi mbele wanaonekana wamevaa sare za shule za rangi ya buluu.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha ukiwa na viti vingi vya rangi ya blue na kijivu vilivyo pangwa kwenye mistari. Kunajukwaa mbele na sehemu ya juu ina viti zaidi ukumbui unaonekana kuwa wa kisasa na wenye mwanga wa kutosha

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa mistari. Kuna ubao mweusi mbele ya darasa na madirisha kadhaa yenye fremu za chuma yaliyofunguliwa; yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Dari imetengenezwa kwa mbao na mabati, ikionyesha muundo rahisi.

Hapa kuna kundi la vijana wakifanya mazoezi ya riadha. Labda wakikimbia au wakipasha misuli joto kwenye uwanja wa nyasi. Wamevaa nguo za michezo. Wengine wanakimbia na mmoja ameinama kama anaanza kukimbia. Nyuma yao kuna majengo na miti.

Hili ni chumba safi chenye mwanga wa kutosha cha hoteli au malazi. Kuna kitanda kikubwa kimetandikwa vizuri na kuna kiti kimoja cha starehe chenye rangi ya mistari. Pembeni mwa kitanda kunadirisha moja lililo wazi.

Hili ni darasa la kisasa lililopangwa vizuri lenye madawati na viti vingi vyeupe na vya bluu vilivyopangwa kwa safu. Sakafu ni ya rangi nyekundu iliyokolea na kuta ni nyeupe au rangi ya kijivu nyepesi. Darasa linaonekana kuwa tupu likisubiri wanafunzi.

Hili ni darasa la kompyuta lenye wa wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa wamevaa sare za rangi nyekundu wameketi mbele ya kompyuta zao. Mwalimu, mwanamke mweupe, amesimama mbele ya darasa akifundisha. Kuna pia skrini kubwa yenye mada au maelezo.

Hapa ni ndani ya kanisa au ukumbi wa kidini ukiwa na viti vilizopangwa kwa safu. Mbele, kuna altari yenye msalaba mkubwa na sanamu. Kuna mimea iliopandwa kwenye sufuria zilizopangwa mbele ya altari. Jengo lina paa la mbao lenye muundo wa kipekee na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Picha inaonyesha darasa la shule lenye madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Inaonekana kama darasa la shule ya msingi au sekondari likiwa na madirisha yenye milango ya chuma, upande wa kulia unaruhusu mwanga kuingia. Kuta zinaonekana kuwa na rangi ya buluu iliyofifia na kuna ubao au meza mbele.

Hili ni darasa la kompyuta lenye vifaa vingi vya kisasa. Kuna meza ndefu za mbao zilizopangwa kwa mistari miwili na kila meza ina kompyuta ya mezani iliyowekwa tayari kwa matumizi. Skrini za kompyuta zinaonyesha picha au programu fulani. Kuna mapazia mekundu kwenye madirisha upande wa kushoto.

Picha inaonyesha chumba chenye kitanda cha ghorofa cha mbao kikiwa na godoro la rangi ya kahawia kwenye ghorofa la chini. Kuta ni nyeupe na sakafu ni ya mbao. Kuna kabati la mbao upande wa kushoto na meza ndogo na kiti upande wa kulia.

Picha inaonesha darasa tu labda ya shule ya msingi au sekondari. Kuna madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa safu na ubao mweusi upo mbele ya darasa. Dirisha kubwa upande wa kushoto linaruhusu mwanga wa asili kuingia hakuna wanafunzi wala mwalimu ikionyesha kuwa labda ni nje ya saa za masomo.

Hili ni darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa na walimu. Mwalimu mwanaume mwenye kipara na amevaa shati la mistari, amesimama karibu na mwanafunzi wa kike aliyevalia hijabu ya bluu, akimsaidia kwenye kompyuta yake. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wameketi, kwenye kompyuta zao wakifanya kazi. Kuta za darasa zinaonekana kuwa nyekundu na nyeupe.

Hapa kuna ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi au washiriki, wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Wanafunzi wengine wamevalia sare, ikiwezekana za rangi ya zambarau ama buluu hafifu. Kuna jukwaa mbele.

Chumba kinachoonekana kuwa cha hosteli au chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyo na fremu nyeusi za chuma. Vitanda vimepambwa kwa matandiko meupe na taulo zilizokunjwa vizuri. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia na kuonyesha mandhari ya jengo la nje.

Hili ni chumba cha kompyuta chenye meza nyingi za mbao na viti, kila kimoja kikiwa na skrini ya kompyuta na kibodi. Madirisha makubwa yenye matundu yanaruhusu mwanga kuingia na kuna taa za umeme kwenye dari.

Darasa kubwa na refu la shule au chuo kikuu lenye safu nyingi za madawati na viti vya mbao na chuma. Madawati yamepangwa kwa usawa kuelekea ubao mweupe au projector mbele. Dirisha kubwa upande wa kushoto inaleta mwanga wa asili. Chumba kina taa nyingi za dari na kinaonekana tupu kikisubiri wanafunzi.

Hili ni darasa kubwa na safi lililopangwa kwa ajili ya masomo. Kuna meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu baadhi vikiwa na viti vyenye rangi tofauti kama nyekundu na kijani. Madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanaruhusu mwanga mwingi kuingia.

Hili ni chumba cha kompyuta kilichopangwa vizuri chenye meza nyingi za mbao na viti vya bluu. Kila meza ina kompyuta, ikionyesha mazingira ya kijifunza au ya kazi. Kuta zimepambwa kwa rangi nyekundu na bluu na madirisha yana mapazia mekundu.

Hapa kuna kundi la wanaume wakijihudumia chakula kutoka kwenye meza ya buffer . Mwanamume aliye mbele kabisa amevalia kofia nyeusi na fulani nyeusi akichukua chakula. Kuna vyombo mbalimbali vya chakula vilivyojaa vikiwemo mboga za majani, wali na vyakula vingine vinavyoonekana kama maharagwe au kitoweo.

Hili ni kundi kubwa la wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la shule lenye rangi ya njano ,wanafunzi wote wamevaa sare za rangi ya buluu iliyokolea ambazo zimeandikwa run, basi limeandikwa Thika road Christian school primary.

Hapa kuna wanawake kadhaa wakicheza ndani ya chumba labda kwenye sherehe au tamasha la shule. Wote wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali baadhi zikiwa na michoro. Juu yao kuna puto za rangi mbalimbali zilizopangwa. Nyuma yao kuna bango lenye maneno BROAD CHRISTIAN SCHOOL na CULTURE DAY ikionyesha kuwa ni tukio la kitamanduni.

Hapa kuna mwanaume aliyesimama juu ya mawe makubwa, akiwa amevaa fulana yenye mistari, kaptura za miraba na kofia nyeupe. Anaonekana akitoa ishara ya Peace kwa mikono yake yote miwili. Anga lina mawingu mengi meupe yenye kuvutia na blue kidogo. Nyuma ya mwanaume kuna miti michache.

Hapa kuna kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa vijana, wakiwa wamekusanyika juu ya jabali kubwa la rangi ya kahawia. Wengine wamesimama, wengine wamekaa na wote wanaonekana kufurahia mandhari. Nyuma yao kuna anga yenye mawingu na mandhari ya mbali ya mimea, ikiashiria kuwa wako kwenye safari ya kupanda milima au kutalii eneo la asili.

Hapa kuna wanafunzi wawili au mafundi wakiwa wamejishughulisha na kazi ya ukarabati wa vifaa vya elektroniki. Mtu aliye mbele ambaye anaonekana kuwa mwanaume anatumia zana ya kupimia akizingatia kwa makini kifaa kidogo. Nyuma yake mtu mwingine anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta au kifaa kingine.

Hapa kuna mwanamke mchanga mwenye miwani na nywele ndefu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na akizungumuza na watu wengine kwenye mkutano au warsha, anaonekana akishikilia kalamu na karatasi akionyesha kushiriki kikamilifu watu wengine wamekaa karibu naye na kwa mbali.

Hapa kuna msichana mdogo mwenye miwani labda mwenye ugonjwa wa down syndrome akiwa amekaa kwenye meza na kuchora. Ameshika kalamu ya rangi ya zambarau na anaonekana akijishughulisha na kuchora kwenye karatasi nyeupe.

Hapa kuna mwanamke na mvulana mdogo aki angalia kompyuta ya kushika mkono labda kompyuta kibao watu wanaonekana wakiwa makini na wanacho kiona kwenye skirini, mvulana ana onekana akishangaa huku akiwa ameshika chakula, hii ina ashiria kujinza au burudani kupitia teknolojia hasa elimu ya watoto.

Hapa kuna mwanamke huenda akawa ni mama au mwalimu na msichana anayeonekana kuwa na Down syndrome . Wakiwa wamekaa pamoja mbele ya kompyuta ndogo. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia wanachokifanya. Hii inaashiria msaada wa kielimu au burudani kwa watu wenye ulemavu.

Hapa kuna vijana wanne wakiwa wamekaa pamoja na kuongea katika mazingira yanayoonekana kuwa ya maktaba au chuo kikuu. Msichana mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akishika kitabu na anaonekana akiongea na wenzake.

Hapa kuna mwalimu ambaye anafundisha watoto wawili, mvulana na msichana. Watoto wote wana miwani na vifaa vya kusaidia kusikia. Wote wanamwangalia mwalimu huku wakishika kitu mikononi mwao. Inawezekana ni sehemu ya vifaa vyao vya kusikia. Mwalimu anaonekana akitabasamu na kuwasaidia, jambo linaloonyesha elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja akiwa amevalia koti jeupe la daktari au mtaalamu, na mwingine akiwa amevalia sweta ya kijivu akicheza na mvulana mdogo. Mvulana ameketi kwenye mpira mkubwa wa buluu na anaonekana akishikilia mikono ya wanawake hao wawili. Wote watatu wanaonekana wakifurahi na kutabasamu.

Hapa kuna kundi kubwa la watoto wakiwa wamevalia sare za blue za shule au za shirika. Watoto wanaonekana kuwa na furaha na wana tabasamu, baadhi yao wakifanya ishara za mikono kwa vidole vyao. Wako katika mazingira ya ndani au nje, labda shuleni au kwenye kambi na kuna muundo wa mbao na mimea kwa nyuma.

Huyu ni kijana akiwa ameketi chumbani, mgongo wake ukitazamana na kamera. Amevaa fulana ya njano na anaonekana akiangalia kompyuta ya pajani iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Mkono wake mmoja umeshika kitu kidogo, kinachofanana na kalamu au vifaa vingine vidogo.

Hapa kuna mwalimu mmoja na watoto wanne, wanaonekana wakifurahia ndani ya bwawa la kuogelea. Kila mmoja wao ikiwemo mwalimu ameshika bodi is buluu ya kuelea juu ya kichwa chake. Watoto hao wanaonekana wakiwa wamevaa miwani ya kuogelea na wanatabasamu usoni wakionyesha furaha na msisimko.

Hapa kuna watu wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa nyuma ya kaunta ya duka la kahawa. Mwanaume anajifunza kumwaga maziwa kwenye kikombe cha kahawa huku mwanamke akimwangalia kwa uangalifu na kumsaidia. Wote wamevaa aproni na nyuma yao kuna rafu zilizojaa chupa na glasi, zikiashiria mazingira ya kazi, yenye ujumuisho na mafunzo.